Mtoto labda msichana akiwa amekaa kwenye dawati na anatumia kompyuta ndogo. Amevaa shati la kijani na nguo ya denim linalofanana na dangari au overrall ananekana akizingatia skrini ya kompyuta na mikono yake iko kwenye kibodi.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo huku kuna video na faili zikiwa zinaonyeshwa kwa njia ya kidjitali juu ya kifaa hiki. Mkono wa kulia unaonekana ukiwa na kidole gumba juu ya touch pad la laptop , huku kidole cha shahada kikiwa karibu na kitufe.

Msichana labda mwanafunzi akiwa ameketi mezani na kutazama skrini ya kompyuta ndogo. Kutokana na jinsi kompyuta imewashwa inaonekana kama anashiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni kwani skrini inaonyesha picha ya wazi tu na majina mafupi.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza ambayo, skrini ya kompyuta inaonyesha nembo na maneno yanayohusu E-earning na kauli mbiu a new way of learning . Juu ya maneno hayo kuna picha na nembo tatu.

Mvulana mdogo ambaye anaonekana kuwa shuleni au akijifunza nyumbani. Amekaa mbele ya kompyuta mpakato na amevaa vipokea sauti vya rangi nyekundu. Mvulana huyo anatabasamu na anaonekana kufurahia.

Msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi akiwa ameketi kwenye kiti cha rangi ya waridi, akitazama skrini ya kompyuta ndogo. Nywele zake zimefungwa kwa staili ya mikia miwili na amevaa shati lenye michirizi ya rangi mbalimbali.

Kompyuta ndogo na skrini yake inaonyesha rafu ya vitabu iliyojaa. Inaonekana kama maktaba pepe au duka la vitabu mtandaoni. Vitabu hivyo vimepangwa vizuri kwenye rafu za mbao huku vikiwa na migongo ya rangi mbalimbali.

Mchanganyiko wa vitabuna kompyuta mpakato, pande wa kushoto kuna kitabu kikubwa chenye kurasa nyingi wazi ,ambazo zinaonekana kuingia ndani ya skrini ya kompyuta mpakato. Kompyuta mpakato iko katikati ikiwa wazi na skirini yake ni ya rangi ya buluu.

Kompyuta kibao imesimama wima kwenye stendi ndogo ikiwa imewekwa juu ya rundo la vigae vidogo vya rangi mbalimbali kama vile buluu, njano, nyekundu na kijani. Skrini ya kompyuta kibao inaonyesha programu mbalimbali na pia picha za vigae vya rangi ukionyesha mwingiliano kati ya ulimwengu halisi na ulimwengu wa dijitali.

Mchoro unaoonyesha mtu akiwa amekaa mbele ya kompyuta ndogo akifanya kazi au kujifunza. Mtu huyu anaonekana kutoka nyuma akiwa ameshika kipanya kwa mkono wa kulia na mkono wa kushoto ukiwa kwenye kibodi.

Meza ya mbao iliyopangwa kwa ajili ya masomo au kazi ya mtandaoni, kuna kompyuta ndogo iliyo wazi na kwenye skrini yake kuna picha ya mwalimu mwanamke, anayeonekana kuwa mzee akifundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Wanaume wawili wazima wakiwa wameketi pamoja kwenye meza wakiangalia kompyuta ndogo na kujadiliana. Mwanaume mwenye nywele za dhahabu na sura nyepesi amevaa shati la mikono mirefu anaonekana akionyesha kiti kwenye skrini ya kompyuta.

Mwanamke ambaye anaweza kuwa mwalimu au mwekezaji, akiwa ameketi kwenye dawati mbele ya kompyuta na anaonekana akishiriki au kuendeleza mkutano wa mtandaoni na darasa la mtandaoni. Mwanamke huyo amevaa sweta yenye michirizi ya bluu na nyeupe.

Mtu akitumia kompyuta ndogo na inaonyehsa dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya kidijitali. Sehemu ya kifua na mikono ya mtu inaonekana akiwa amevaa t-shirt- nyeusi na anaweka mikono yake kwenye kibodi cha kompyuta ndogo.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi mbele ya kompyuta kubwa ya mezani. Wote wawili wanaonekana wakiangalia skrini ya kompyuta kwa makini. Kwenye skrini kuna dashibodi ya programu inayoitwa, view, yenye kichwa, overview industrial. Dashibodi hii inaonyesha takwimu mbalimbali.

Kompyuta mpakato iliyofunguliwa na kuonyesha neno e-learning kwenye skrini yake. Skrini ina mandhari nyuma na rangi ya manjano iliyokolea na chini ya neno e-learning kuna ikoni nne ndogo zinazowakilisha dhana mbalimbali za kujifunza mtandaoni.

Msichana mdogo labda mwanafunzi akiwa ameketi mezani na kompyuta ndogo mbele yake. Anaonekana akishiriki katika darasa la mtandaoni au mkutano wa video kwani anashikilia kitabu kilichofunguliwa. Anaonekana akizungumza au kuelezea kitu.

Mwanaume mwenye ndevu na nywele nyeusi amekaa mbele ya skrini mbili kubwa za kompyuta. Anaonekana kuwa kwenye mkutano wa video na anaendesha darasa la mtandaoni. Amevaa shati la kahawia na anatumia mikono yake kueleza jambo fulani.

Msichana mdogo mwenye rangi nyeusi akiwa amevaa shati ya kahawia ameketi mbele ya kompyuta anaonekana akizingatia sana anachokifanya. Kwenye skrini ya kompyuta mkono wake wa kulia umeshika kipanya cha kompyuta.

Teknolojia inayotumiwa katika kujifunza. Kuna mikono miwili ya watu. Mkono mmoja unashikilia kitabu kilicho wazi kuwakilisha njia ya ajabu ya kujifunza. Mkono mwingine unaonekana ukiwa kwenye kibodi cha kompyuta mpakato.

Mwanamke mwenye tabasamu na nywele zilizopinda, akiwa amekaa mezani na kutumia kompyuta mpakato, amevaa fulana ya rangi ya bluu anaonekana kwa makini na kufurahia kila anachokifanya, kwenye kompyuta yake.

Vijana watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume, wakiwa wamekusanyika karibu na meza na kuonekana kujifunza au kufanya kazi pamoja. Wako katika chumba kinachoonekana kama maktaba au nafasi ya kusomea.

Mtu akitumia kompyuta mpakato kutazama video ya masomo au mkutano wa mtandaoni. Mtu huyo anaonekana kutoka mgongoni amevaa fulana nyekundu na suruali ya buluu ameketi kwa raha labda kwenye sofa au kiti akishikilia kompyuta mpakato.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa mvulana amekaa mbele ya kompyuta ya mezani, amevaa vipokea sauti vya bluu, anaonekana akijifunza au kuhudhuria darasa la mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna simu ya video inayoonyesha mwalimu akifundisha.

Mazingira ya kujifunzia mtandaoni au masomo ya mbali kuna komputa ya mkononi iliyo wazi ikionyesha skrini yenye vioo vingi. Kioo kimoja kina video inayo onyesha masomo kingine kina kofia ya kuhitimu.

Mkono wa mtu ukishika simu mahiri na kutoka kwenye simu hiyo kunatoka ishara ya kidijitali na picha za ikoni mbalimbali za mtandaoni na kiteknolojia zinazoelea hewani. Baadhi ya ikoni zinaonekana ni pamoja na kompyuta ndogo.

Skrini ya kifaa cha kidijitali labda kompyuta kibao au simu mahiri linaloonyesha programu ya Udemy Online Video Courses . Skrini inaonyesha maelezo ya programu ikiwa ni pamoja na jina Udemy Online Video Courses na maneno Learn Coding, Python & More . Kuna kitufe cha bluu.

Msichana ambaye ni mwanafunzi akishika na kutazama kompyuta kibao. Anatumia kompyuta hio kwa ajili ya kujifunza kwani skrini inaonyesha programu au tovuti yenye maudhui ya elimu ikiwemo sehemu iliyoandikwa mathematics .

Maabara ya kisayansi yenye wanafunzi au watafiti kadhaa wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara. Watu hao wako katika vituo tofauti vya kazi kila mmoja akifanya majaribio au shughuli zake. Meza za maabara ni ndefu na kuna sehemu ya juu yenye rangi nyeusi.

Mwanariadha wa kiume, labda kijana akifanya mazoezi au akishiriki katika mbio za vikwazo ndani ya ukumbi wa riadha. Amevaa fulana ya rangi ya machungwa na kaptura nyeusi. Safu ya vikwazo vidogo vya rangi ya machungwa vilivyopangwa kwenye njia ya kukimbia.

Sebule kubwa na ya kisasa iliyo na nafasi ya kutosha ikiashiria kuwa ni sehemu ya nyumba kubwa au jumba la kifahari .Katikati ya sebule kuna sofa kubwa ya pembe yenye rangi ya kahawia iliyo na mito ya rangi tofauti ya kahawia na dhahabu. Mbele ya sofa kuna meza ndogo ya kahawia yenye mguu wa kipekee ulio panda.

Chumba kilichopangwa vizuri huenda ni chumba cha kulala au cha kusomea. Rangi kuu ya chuma ni nyeupe zikitoa muonekano safi na wa kisasa. Kuna dawati jeupe la kusomea na kiti chepesi.

Chumba cha kulala au hosteli ambacho kimegawanywa katika sehemu mbili karibu sawa zikiwa na muundo wa kioo. Inaonekana kama chumba cha wanafunzi au cha pamoja. Kila upande una kitanda kimoja chenye shuka zenye nyota za rangi tofauti.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye viti mbele ya kompyuta zao wakionekana kushiriki katika somo la kompyuta. Wengine wamevaa mask ya uso ikionyesha kuwa pocha inaweza kuwa imepigwa wakati wa kipindi cha tahadhari za afya.

Kiti kimoja cha bluu kinachoonekana katika kundi la miadara ya neno au machuma ya mikutano. Kiti hicho kina sehemu ya kukalia na ya kuegemea ya rangi ya bluu iliyokolea inayotoa hisia ya faraja. Sehemu za kuekea mikono zimetengenezwa kwa mbao za rangi ya kahawia iliyokolea.

Kundi la watoto na watu wazima wakicheza au kujifunza tenesi. Kwenye uwanja wa tenisi wa blue , kuna wavu mweupe katikati ya uwanja baadhi ya watoto wanaonekana wakishika raketi na tenisi na mipira imetawanyika uwanjani.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa makazi au mabweni. Jengo hilo limejengwa kwa mchanganyiko wa mawe na matofali ya rangi ya machanga. Lina ghorofa kadhaa na kila ghorofa ina barabara ya nje.

Darasa tupu lenye meza na viti vingi vilivyopangwa kwa utaratibu. Kila meza ina kiti chake kilichounganishwa vyote vikiwa na viti vya rangi ya bluu nyeusi na meza za rangi nyeupe. Sakafu inaonekana kuwa nyekundu.

Chumba chenye kitanda chenye ghorofa mbili. Kitanda hicho kina sehemu ya juu. Ghorofa ya juu inashuka nyekundu na mtu mweupe, huku ghorofa ya chini ikiwa na shuka ya bluu lenye madoa meupe na mtu.

Chumba cha kulala kilichopangwa kwa urahisi. Kuna kitanda chenye shuka yenye michoro na juu yake kuna rundo la nguo au taulo la rangi ya pinki. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe kinachoning'inia kutoka dari. Upande wa kushoto kitanda kuna kabati la nguo pia.

Chumba cha kompyuta kilicho na nafasi, nafasi kadhaa za kompyuta za mezani. Kila kompyuta ina skrini na kibodi na viti vimepangwa mbele ya kituo cha kazi. Viti hivyo vina rangi mbalimbali vikiwemo nyekundu na njano.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa na nywele zilizofungwa kwa rasta akiwa ameinama na kuchagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu amevaa nguo ya rangi ya kijivu na barakoa nyeupe usoni ikionyesha labda ni katika mazingira ya jengo.

Wodi ya hospitali au kituo cha afya labda katika eneo la kijijini. Kuna vitanda vingi vya hospitali vilivyopangwa kwa safu, na kila kitanda kina chandarua cha kijani kibichi kilichining'inizwa kutoka dari kikionyesha mbinu za kuzuia mbu na magonjwa kama malaria. dari imeundwa kwa mbao wazi na mabati.

Kundi kubwa la wanafunzi au washiriki wamekaa katika ukumbi wa mihada au darasa kubwa. Wengi wao wamevalia sare zinazofanana, zikiwemo mashati meupe, na sweta au vazi la kahawia na zingine zinazoonekana kuwa za buluu.

Bwawa la kuogelea la nje la hoteli au klabu likiwa ya maji ya bluu yanayoakisi anga. Kuna viti vingi vya mapumziko vya rangi ya chungwa vilivyopangiliwa kwa safu kando ya bwawa hilo.

Chumba cha kulala chenye samani chache, kuna kitanda kimoja chenye shuka ya kijani kibichi na blanketi ya buluu juu yake. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe kilichoning'inizwa kutoka dari, kushoto kwa kitanda, ukuta una rangi ya manjano, iliyobauka na juu yake ,kuna msalaba wa Yesu.

Wanafunzi wengi wao wakiwa wasichana wakisomea ndani ya maktaba au chumba cha masomo. Wote wanaonekana wamejificha kwenye vitabu na madaftari yao huku baadhi yao wakiandika. Kuna rafu za vitabu zenye vitabu vingi zilizopangwa kwa nyuma.

Mechi ya raga ikiendelea kwenye uwanja wenye nyasi. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakishindana vikali wakiwa wamevaa jezi za rangi tofauti hasa kijani kibichi na bluu isiyokolea. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya kijani anaonekana akishikilia mpira wa raga.

Darasa linaonekana kuwa ni darasa ya shule ya msingi au sekondari. Darasa lina meza na viti nyingi vya mbao na chuma zikiwa zimepangwa kwa safu tayari kwa wanafunzi. Baadhi ya meza zinaonekana kuwa na vitabu au karatasi juu yake.

Ukumbi mkubwa wa mkutano au tamasha uliyojaa watu wengi. Watazamaji wamekaa kwenye viti vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu zilizopinda juu zikifuata umbo la ukumbi. Watu wengi wamevaa nguo rasmi au za biashara.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri ambacho kinaonekana kuwa chumba cha hoteli aua chumba cha kulala cha wageni. Kuna kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe na blanketi ya rangi ya beige kikiwa na mto mmoja mweupe.

Chumba cha mikutano au chumba cha bodi. Katikati ya chumba kuna meza kubwa ya mbao yenye umbo la mviringo iliyozungukwa na viti vingi vya rangi nyeusi. Kuna televisheni kubwa iliyopachikwa ukutani ikionyesha picha au video.

Chumba cha wagonjwa hospitali au kituo cha afya. Ndani ya chumba hicho kuna vitanda vitatu, viwili kati yao vimefunikwa na shuka za rangi ya waridi na kingine kinaonekana kuwa na shuka nyeupe. Kila kitanda kinaonekana kuwa na godoro.

Mchezo wa soka uki endelea kwenye uwanja wenye nyasi ya kijani kibichi, kuna wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakichuana karibu na mpira. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeusi yenye namba ishirini na moja na mwingine amevaa jezi nyeupe yenye namba kumi na tano.

Basi la shule lenye rangi ya njano. Basi linaonekana jipya na limewekwa vizuri likiwa na neno: School Bus . Limeandikwa kwa herufi kubwa mbele kwenye kioo cha upepo. Kina muundo wa kisasa na taa za mbele zinavutia.

Vitanda viwili vya mbao vyote vikiwa na shuka nyeupe safi na mito mieupe kila kitanda kina net nyeupe ya kuzuia mbu iliyoning'nia kutoka juu na net ya kitanda cha kulia inaonekana kuwa na rangi ya bluu kidogo. Chumba kinaonekana kuwa safi na chenye mwanga.

Chumba cha kulala cha kisasa na chenye mvuto kitanda kikiwa kimefunikwa na shuka nyeupe blanketi nyekundu kikiwa na mito miwili miekundu na mingine nyeupe. Kila upande wa kitanda kuna meza ndogo ya pembeni.

Kundi la vijana wengi wao wakiwa wasichana wakishiriki katika shughuli ya kuandaa chakula nje ya jengo, linayoonekana kuwa la kawaida. Mbele kuna msichana amevaa shati la kijani na suruali nyeupe anaonekana akitumia grater kukuna karoti au mboga nyingine.

Kundi kubwa la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevaa sare za shule zenye sketi za miraba na mashati wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Kila mwanafunzi anaonekana ameshika mche wa mti mdogo au amesimama karibu na mmea.

Tukio la tamasha au igizo la shule labda lenye mandhari ya krisimasi au simulizi ya bibilia. Kuna vijana wawili wakiwa wamekaa kwenye jukwaa. Kijana wa kiume amevaa vazi linalofanana na nguo za kimila labda shuka au kitenge chenye miraba mingi.

Wanafunzi ambao wanaonekana wako katika chumba cha mtihani au darasa kubwa. Wanafunzi wamekaa kwenye viti na meza zao binafsi wakiwa wametawanyika kwa umbali wanaofaa jambo linaloweza kuashiria kuwa wanafanya mtihani.

Mwanamke pengine katika mazingira ya ofisi au sehemu ya kazi akiwa amejificha kwenye sehemu yake mahiri. Amevalia koti ya rangi ya kahawia iliyokolea na ana earbudi nyeusi sikioni mwake akionyesha labda anasikiza muziki.

Darasani ambapo kuna mwalimu ambaye ana nywele fupi ya kijivu na miwani anaonekana akizungumza na kuashiria kwa vidole viwili juu. Amevalia shati jeusi .Mbele yake kuna dawati lenye vitabu na vitu vingine.

Darasa la shule ambapo kuna mwanafunzi na mwalimu. Upande wa kulia kuna mwanamke mwalimu ambaye anatabasamu na anaongea na msichana mwanafunzi. Mwalimu amevaa shati la buluu. Msichana mwanafunzi amevaa nguo yenye mistari.

Mwanafunzi wa kiume mwenye nywele fupi amevaa shati jeupe akijishughulisha na kuandika au kuchora kwenye karatasi kwa kutumia penseli. Anaonekana kuzingatia sana kazi yake. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine wawili au walimu. Mmoja wao ni mwanamke aliyeketi upande wa kushoto.

Watu wanne wazima wanaoonekana wakiwa katika kikao au darasa la kujifunza lugha ya ishara; wamekaa kwenye viti nyeupe na wote wanaonekana wakifanya ishara kwa mikono yao huku wakitazama na kutabasamu. Mwanaume mmoja mwenye nywele nyekundu anaonekana akiongea au akifundisha kwa kutumia lugha ya ishara.

Mwanamke anayeonekana kama mwalimu akimfundisha mvulana mdogo. Mwanamke huyo amevaa nguo yenye rangi ya machungwa yenye michoro na skafu ndefu nyeupe shingoni. Mkono wake wa kulia umeonyesha ishara ya tatu kwa vidole viwili.

Kundi la watu wanne wakiwa wamekaa kuzunguka meza wakifanya shughuli. Mbele kuna mtu ambaye sehemu ya kichwa na mabega yake yanaonekana yakiwa amevaa kofia na labda miwani. Anaonekana akishiriki katika shuguli hiyo.

Wanaume wawili wakiangalia simu ya mkononi labda wakijifunza au wakishiriki kitu. Mwanaume wa kushoto amevaa tisheti nyekundu na ana kitambulisho shingoni. Ana nywele fupi nyeusi na anaonekana akimwangalia yule mwingine kwa umakini labda akimfundisha.

Mtu mlemavu mwenye kiti cha magurudumu na mwananamke aliyemsaidia wakitembea kwenye ukanda mpana ndani ya jengo. Mtu huyo anaonekana kuwa kijana au mtu mzima ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha rangi nyekundu na nyeusi. Ana tabasamu pana usoni mwake.

Mwanamke na kijana wakishirikiana kwenye meza labda wakiwa nyumbani au katika kituo cha tiba. Mwanamke huyo ambaye anatabasamu pana na anaonekana kuwa na furaha. Amevaa fulana nyeupe na ana nywele nyeusi zilizofungwa nyuma. Anaelezea kidole chake kwenye kitabu.

Msichana mdogo na mwalimu wake wakiwa darsani na wanaonekana wakifanya mazoezi ya lugha na ishara. Msichana amevaa barakoa ya buluu usoni na anaonekana akifanya ishara kwa mikono yake akimwiga mwalimu. Pia mwalimu ana sehemu ya mikono na kifua chake. Mwalimu anaonekana upande wa kushoto naye pia anafanya ishara kwa mikono yake.

Kijana na mwanamke wakiwa wamekaa mezani labda wakifanya kazi pamoja au kujifunza. Kijana huyu ambaye anaonekana kuwa wa umri wa miaka wa ujana amevaa fulana ya rangi ya chungwa. Anaonekana akitumia lugha ya ishara.

Wanawake wawili wanaoonekana kuwa wadada au warafiki wakipika au kuoka pamoja jikoni. Wote wawili wamevaa apron , mwanamke wa kushoto ana nywele ndefu zilizofumwa na amevaa miwani.

Msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na umri wa chekechea, akiwa ameketi kwenye meza na kuchora au kupaka rangi. Msichana huyo ana nywele za kahawia, zilizofungwa kwa style mbili ndogo, juu ya kichwa chake.

Msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu akionyesha mikono yake iliyojaa rangi akitabasamu kuelekea kamera. Vidole vyake vimepakwa rangi tofauti kama vile bluu, nyekundu, kijani na njano.

Watu watatu jikoni au sehemu ya kuandaa vyakula wakionekana kushiriki katika shughuli ya upishi. Kuna mwanaume aliyevaa aproni ya kijani kibichi na fulana ya kijivu.

Mwanaume akiwa amketi kwenye dawati akitumia kompyuta. Amevalia miwani nyeusi vichwa vya masikio na sweta ya rangi ya kahawia hisiookolea. Anaonekana akipika chapa kwenye kibodi huku mkono wake mwingine ukiwa ameshika karatasi.

Msichana mdogo au mvulana mwenye mahitaji maalum akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheka kwa kufurahi anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi. Upande wa kushoto wake kuna mwanamke ambaye anaweza kuwa mlezi.

Mwanamke mchanga mwenye ulemavu akiwa darasani au katika mazingira ya kujifunzia, akionekana mwenye furaha na tabasamu kubwa usoni mwake. Ameketi kwenye dawati akiwa amevaa sweta ya rangi ya pink iliyokolea yenye shingo ndefu.

Msichana mwenye ulemavu akiwa ameketi mezani na kutazama anaonekana kuwa na furaha na ameridhika. Msichana huyo amevaa shati la bluu, skafu nyekundu shingoni na miwani. Nywele zake zimefungwa kwa mkia, mezani mbele yake kuna vikombe vilivyojazwa penseli na brashi za kuchorea.

Mtoto mdogo labda mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta katika chumba kinachoonekana kuwa cha kompyuta au maktaba ya shule. Mtoto huyu anaonekana kuchoka mgongoni. Amevaa fulana nyeupe na suruali ya buluu yenye michirizi ya njano.

Msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na asili ya kihindi akiwa ameketi kwenye dawati mbele ya kompyuta mpakato. Amevaa sweta ya rangi ya pink na anatabasamu huku akitumia lugha ya ishara ambapo nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojazwa vitabu vingi.

Mikono miwili ikiashiria kusoma au kuhisi maandishi ya nukta. Mikono miwili yenye rangi nyeusi au giza ikiwa imeinuka kidogo juu ya sehemu yenye dots zilizopangwa. Dots hizo zinawakilisha mfumo wa nukta.

Mikono miwili ya watu wawili ikishirikiana kucheza na toi ya kufundishia. Mkono mmoja ni wa mtu mzima labda mzazi au mwalimu, ukishika mkono wa mtoto mdogo na kumsaidia kuweka pete ya rangi ya machungwa.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati yao. Mtoto wa kike aliye mbele ambaye ndiye anayeonekana wazi zaidi. Ana nywele ndefu nyeusi zilizofungwa na amevalia fulana yenye maua ya rangi nyekundu na bluu. Ana kalamu mdomoni huku akitazama chini kwenye kitabu au karatasi iliyo mbele.

Mwanamke mzima akimzaidia msichana mdogo kutumia kompyuta kibao. Ana nywele ndefu nyeusi zilizo fungwa nyuma, amevaa shati la jinsi la bluu, anaonekana akimwaangalia msichana kwa makini na kumzaidia kutumia kifaa hicho.

Wanawake wawili mmoja ambaye anaonekana kuwa mwalimu na mwingine mwaanfunzi. Mwalimu amevaa fulana ya blue na anatabasamu pana usoni .Mikono yake inaonekana kama anafanya ishara fulani. Msichana wa kushoto ambaye ni mwanafunzi amevaa fulana yenye mistari ya blue na nyeupe.

Wanafunzi wawili wa kiume wakiwa wamekaa kwenye meza ya mbao yenye rangi ya bluu iliyochakaa kidogo. Wote wamevaa mashati ya bluu inayoonekana kuwa sare ya shule. Mwanafunzi aliye kushoto anaonekana kuwa mkubwa zaidi.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu kubwa anaonekana kuwa na furaha sana. Mtoto huyo ana miwani yenye fremu nyeupe au rangi nyepesi na nywele zake zimefungwa vizuri. Amevaa shati lenye maua au michoro midogo.

Watu wawili mwanume na mwanamke wamesimama karibu na runinga ya 3D.Mwanaume amevaa shati la pinki na miwani, anashikilia vitu viwili vilivyo chapishwa vya 3D mkononi mwake.